Hapa mzigo mkubwa wa mandizi zikiwa zimepangwa kwa wingi mahali pamoja zinaonekana. Ndizi hizo bado ni mbichi na zimekusanywa kwa ajili ya kusafirishwa au kuuzwa sokoni. Zinapangwa kwa uangalifu ili zisije kuharibika.

Hapa shamba la migomba yenye majani mabichi inaonekana ni yenye afya nzuri. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijani kibichi. Hali ya hewa ni nzuri na anga lenye mawingu mepesi. Migomba hiyo inaonekana kustawi vizuri na baadhi inaonyesha mikungu ya ndizi iliyokomaa juu.

Kuna mtu anaonekana aliyevaa mavazi ya kazi akinyunyuzia dawa mifugo hasa ng'ombe. Amebeba pampu ya kunyunyizia dawa mgongoni na anaelekeza bomba la dawa moja kwa moja kwenye ng'ombe waliozizini. Kazi hii hufanyika ili kuwalinda mifugo, mifugo wao kutokana na wadudu.

Hapa panaonyesha chupa kubwa za kuhifadhia maziwa yakiwa yamepakiwa juu ya pikipiki. Kuna watu wawili waliovaa mavazi ya kawaida, mmoja akiwa amesimama karibu na pikipiki na mwingine akiendesha. Hii inaashiria shughuli ya ukusanyaji na usambazaji wa maziwa.

Hili linaonyesha mzigo mkubwa wa ndizi mbichi zilizopakiwa juu ya gari. Ndizi hizo zimefungwa pamoja na majani ya migomba na zinaonekana bado hazijakomaa. Zimepangwa juu ya paa la gari tayari kusafirishwa labda kwenda sokoni au kwa mnunuzi.

Hapa kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akipaki chupa za maziwa. Kuna pia tanka iliyo hapa ndani inayoonekana kutumika kusafirisha maziwa haya kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kuna nyumba pia ambayo imepakwa rangi ya samawati kwenye mlango. Kuna miti pia katika mandhari ya nyuma.

Mandhari haya ni ya shambani ambapo tunamuona mama ambaye ameshikilia gomba la mandizi, mama huyu anaonekana akiwa amevalia nguo yenye rangi nyeupe. Mandizi haya yanaonekana kuwa nado hayajaiva na yako mtini.

Hapa kuna gomba la ndizi, ndizi lenye rangi ya kijani kibichi. Kuna mama wawili wamesimama pia moja akiwa amebeba mtoto, mwingine akiwa anakata ndizi lenyewe. Mandari ya nyuma pia kuna watu ambao wanaendelea, ni kama kuna uuzaji wa mandizi sehemu hiyo.

Hii inaonesha kundi la watu wakiwa katika eneo la mifugo wakihusika na usimamizi na ukaguzi wa ngombe. Watu hao wanaonekana kusimamia ngombe waliomo ndani na uzio maalumu wenye paa. Uzio huo unaoenekana kuwa sehemu ya zizi au kituo cha mifugo ambapo shughuli ya upimaji wa afya ya mifugo, utoaji wa chanjo au uhamiaji wa ngombe zinaweza kuwa zinafanyika.

Hii ni sufuria yenye uji moto na kikombe cha kuchotea. Kikiwa kimechota kiasi cha uji kutoka kwenye sufuria hiyo. Uji unaonekana ukiwa uji wa mahindi au ulezi kwani rangi yake ni ya krimu au kahawia hafifu. Sufuria imewekwa juu ya jiko na uji unaonekana bado ukiwa moto sana.

Hii inaonyesha mashina ya kiwandani inayosaga na kuchakata unga. Kuna kifaa kinachomwaga unga mwuepe kwenye sehemu ya chini ambayo inaweza kuwa sehemu ya kusafirishia au kuhifadhi bidhaa hiyo. Unga huo unaweza kuwa wa ngano, mahindi au maligafi ingine ya chakula.

Mwanaume anaosha ng'ombe Kwa kutumia brashi na maji yanayomwagika kwa bomba karibu naye kuna mtu mwingine anayeshikilia bomba hilo mazingira yanaonekana kuwa ni sehemu ya shamba la kisasa lenye vifaa vya kutumzia mifugo. Ng'ombe wanaonekana kuwa katika hali nzuri wakituzwa kwa usafi na umakini.

Kidole cha mtu kinaonekana kimeinua kipande cha ndizi kidogo ambacho kimekatwa. Ndizi hiyo ina rangi ya kijani na kahawia ikiashiria hatua ya kukomaa. Nyuma yake kuna vipande vingine vya mandizi na mandizi ambayo haijakatwa pia.

Ng'ombe kadhaa wanaonekana walioko kizizini wakila nyasi. Wamefungiwa katika bandaa la kisasa lenye kivuli na uzio wa kawaida. Kila ng'ombe ana chupa na utambuzi wake wa masikio. Ishara ya ufuatiniaji wa mifugo. Hii ni mifugo ya maziwa inaonekana katika mazingira ya kufugwa kwa ukaribu na utaratibu.

Hii ni shamaba lenye migomba mingi, yenye ndizi mbichi. Udongo unaonekana kuwa safi, na umetunzwa vizuri. Udongo wenyewe una rangi nyekundu, na miti imepangwa kwa mpangilio mzuri. Ndizi zenyewe zimestawi sana.

Hii ni ishara ya kishada cha ndizi zilizokatwa kutoka kwa mgomba. Tunda la ndizi linaonekana likiwa bado mbichi na ziko kwenye ukumbi wa maganda mengi yaliyoungana. Sehemu hii, sehemu ya juu ya kishada inaonyesha wazi mahali lilipokatwa kutoka kwa shina la mgomba. Ndizi hizi huenda zimevunjwa tayari kwa ajili ya matumizi au kuuzwa sokoni.

Hapa shina la mgomba wenye mzigo mkubwa wa ndizi mbichi unaonekana. Ndizi hizo zimeshikana kwa wingi zikiwa bado hazijavunwa na mgomba uko kwenye shamba lenye migomba mingine ya aina hio. Mazingira yanaonyesha udongo wenye majani yaliyokauka chini.

Ndizi zinazoonekana hapa zimekatwa kutoka kwenye mgomba na kushikiliwa na mtu. Zipo katika hatua tofauti ya kuiva zingine bado ni kijani kibichi na zingine zimeanza kuiva na kuwa rangi ya manjano. Ziko chini labda kwa ajili ya kuuzwa au kusafirishwa.

Zizi la kisasa la mifugo linaonekana ambao lina hasa ng'ombe wa maziwa. Tunaona ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na mambaka nyeusi wakiwa wamepangwa kwa mstari moja ndani ya banda refu lenye paa kubwa. Ng'ombe hawa wanaonekana wakila na kupumzika katika nafasi zao maalum za kulishia ambazo zina muundo wa chuma kuwazuia kuhama hama.

Hapa panaonyesha mkulima akiwa kwenye mti wa mgomba akivuna, ama kushika shina lenye mkungu wa ndizi ambazo bado ni mbichi. Mkulima huyo anaonekana juu ya mti, akiwa amevaa fulana ya blue na suruali ya kahawia au nyeusi. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingine na majani ya migomba ikiashiria kuwa ni shambani au mashambani.

Hili ni shina ya ndizi lenye tunda za ndizi ambazo hazijakomaa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa aina ya kupikwa ingawa bado ni kijani na hazijakomaa. Tunda limejaa vizuri katika mikunguu likiwa bado limefungwa na linaonekana kuendelea kukua kwenye mti. Majani ya migomba yanaonekana pembeni yakiwa makubwa na kijani mbichi sana.

Hili linaonyesha shamba la migomba ya ndizi lilipo ndani ya greenhouse . Migomba hiyo inaonekana kuwa na afya njema yenye majani makubwa ya kijani kibichi. Greenhouse hiyo imetengenezwa kwa vifaa vya chuma na plastiki maalum juu, ambayo hulinda mimea dhidi ya hali mbaya na hewa na wadudu. Hii ni njia ya kisasa ya kulinda mimea.

Hapa panaonyesha kundi la watu wakiwa wamesimama mbele ya mashine ya kuuza maziwa Milk Atm katika duka la Destiny Diaries. Baadhi yao wanaonekana kuwa na chupa au vyombo vya kuhifadhia maziwa wakisubiri huduma. Milk Atm hutumika kwa ajili ya kutoa maziwa safi kwa wateja na kwa kiwango wanachokihitaji.

Hapa panaonyesha mtu aliyeshika mahindi ya kukaushwa ambayo yamewekwa chini kwenye eneo la udongo. Mahindi hayo yanaonekana kuwa tayari kwa kuhifadhiwa au kusagwa. Ni mtu huyo anayangalia mahindi na kuchambua mahindi hayo kwa umakini. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la vijijini au mashambani.

Hapa ni soko la wazi ambapo biashara ya ndizi mbichi inaendelea. Kuna magunia na mizigo mingi ya ndizi iliyopangwa ardhini ikionyesha biashara kubwa ya matunda hayo. Wafanyabiashara waonekana wakihudumia wateja kupanga bidhaa zao vizuri. Nyuma kuna gari ambayo huenda inatumiwa kusafirisha ndizi hiyo.

Hii ni shamba la migomba ya mandizi lenye mpangilio mzuri na imemea kwenye udongo mwekundu. Migomba inaonekana kuwa imestawi vizuri na matawi makubwa, huku majani yake makubwa yenye kijani yanaonekana yenye afya bora sana.

Hii inaonyesha mkungu wa ndizi mbichi ambao tayari umekatwa kutoka kwenye mgomba wake. Ndizi hizi bado zinaonekana na rangi ya kijani zikionyesha kuwa hazijaiva. Mkungu huo umewekwa juu ya maganda ya mandizi yaliyopo chini. Huenda ni kwa ajili ya kusafirishwa, kuhifadhiwa au kuuzwa sokoni.

Hapa mtu ameketi chini ya kivuli ndani ya zizi la kienyeji, akikamua ng’ombe maziwa kwa mikono. Chombo cheupe cha plastiki kimewekwa karibu kwa ajili ya kukusanya maziwa hayo. Ng’ombe anaonekana akiwa ametulia na ana rangi ya kawia na nyeupe. Mazingira yanaelekeza kuwa ni eneo la kijijini.

Hapa ng'ombe wenye rangi ya kahawia na nyeupe wanaonekana wakiwa wamejilaza mchangani chini. Mandhari ya nyuma kuna nyasi zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani kibichi. Hali ya anga inaonekana ikiwa sawa na ni kama jua inawaka sana.

Ng'ombe kadhaa wanaonekana wakila kwenye jalala lililojaa taka. Wamesimama karibu na ua la chuma na taka mbalimbali kama plastiki na karatasi zimetapakaa ardhini. Mazingira haya yanaonyesha eneo la wazi, lenye uchafu, na mifugo wanaozururazurura.

Hili ni shamba ya migomba yenye ndizi ambazo hazijakoma. Migomba imepangwa kwa mipangilio mizuri na majani yake makubwa ya kijani kibichi yanaonyesha afya bora. Mikundi ya majani inaning'inia kwenye migomba ikiwa na rangi ya kijani dalili ya kwamba ndizi hizo zipo katika hali ya ukuaji kabla ya kuvunjwa.

Hili linaonyesha ng'ombe waliolala na wengine wamesimama ndani ya banda. Banda hilo lina sakafu ya nyasi kavu na sehemu ya kulisha mbele yao ambapo kuna majani mabichi. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa katika mazingira ya kufugwa kwa njia ya kisasa.

Hii ni sehemu ya soko ambayo inaonesha ndizi nyingi zikiwa zimefungwa na kuninginia juu. Pia kuna magunia na vikapu yaliyojaa matunda na mboga mbalimbali kama vitunguu. Ndizi zimepangwa vizuri kuonesha kwamba hii sehemu ya biashara ambayo matunda yamo mengi sokoni.

Hapa panaonyesha mikungu ya mandizi iliyokatwa pamoja na migomba yake. Mikungu hii imepangwa kwa wingi chini kwa eneo la udongo tayari kusafirishwa au kuuzwa. Ndizi hizo bado ni mbichi na zinaonekana kuwa za aina moja. Hii ni sehemu ya shughuli ya kilimo au biashara ya ndizi.

Hapa wanawake waliovaa mavazi ya kawaida wanaonekana wakiwa sokoni. Wanafanya biashara ya kuuza mandizi. Meza zao zimejaa mandizi ambayo yameiva. Wanawake hao wanaonekana kuwa wachuuzi wa matunda na wanatoa huduma kwa wateja wao. Mazingira ni ya soko yanayoonyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Hapa ni shughuli ya kumimina maziwa kutoka kwenye chombo cha kuhifadhi maziwa hadi tanki la kuhifadhi. Mtu aliyevaa mavazi masafi yaani koti jeupe anamimina maziwa kutoka kwenye mtungi wa alumini. Nyuma yake kuna gari la kusafirisha maziwa ambalo limeletwa watu wawili walioko karibu nao.

Hapa pana onyesha soko la kuuza ndizi mbichi. Magunia na mizigo ya ndizi imepangwa ardhini kwa wingi, na kuna watu kadhaa wanaohusika na shughuli kuuza au kupakia. Baadhi ya watu wamevaa mavazi ya kazi na wana onekana kushughulikia ndizi hizo. Labda kuzipanga na kuziandaa katika usafirishaji.

Mandhari ya miti ya ndizi yenye majani makubwa na yenye kung'aa. Inafanana na msitu wa kitropiki ulio hai. Ambapo majani hufunika anga ya hewa inasikia harufu ya udongo na mimea.

Hapa ng'ombe wa maziwa anaonekana anayekamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamulia maziwa, mashine hiyo imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe ya maziwa, yanayokusanywa kwenye chombo cha chuma cha kuhifadhi maziwa. Eneo linaonekana kuwa safi na limezungukwa kwa uzio ukionyesha kuwa ni sehemu rasmi ya kufungia na kukamulia maziwa.

Hapa panaonyesha kikapu cha miviringo kilichosukwa kwa mikono na kuwekwa unga mweupe ndani yake. Kikapu kimewekwa juu ya chombo kingine na kinaonekana kutumika kuhifadhi au kuonyesha bidhaa hiyo. Huenda ni unga wa mahindi au unga mwingine wa nafaka wa sokoni au nyumbani.

Hapa panaonyesha wafanyikazi wa wawili waliovaa mavazi ya kinga wakishughulikia maziwa katika mazingira ya kiwanda. Mmoja anamiminia maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma ndani ya mashine maalum ya kuchakata au kuchemsha maziwa.

Hapa kuna mashine ya kukamua maziwa ikiwa kazini. Kuna vyombo viwili vikubwa vya plastiki vilivyo wazi, vimejaa maziwa safi. Vyombo hivyo vimeunganishwa na mrija, na vinafaa kukamuliwa ambavyo vinashikilia sehemu ya ng'ombe kwa ajili ya kusindika maziwa. Mashine hii imesikimwa kwa muundo wa chuma, unaosaidia kuendesha kazi hiyo kwa utaratibu.

Hapa panaonyesha bakuli kubwa lenye maziwa ya maganda. Maziwa haya yanaonekana kuwa na vishimo vidogo vidogo ishara ya kuganda vizuri. Mtindo huu huweza kuwa ni wa kunywa au kutumika kama chakula cha kitamaduni katika maeneo mbalimbali.

Hapa mzizi wa mgomba wenye mkungu wa ndizi unaonekana. Ndizi hizo bado ni mbichi na ziko katika rangi ya kijani zikionesha kwamba hazijakomaa. Mkungu huu unaonekana kuwa mkubwa wenye ndizi nyingi zilizojaa vizuri. Mazingira yanayozunguka pia yanaonesha mimea ya kijani kibichi ikimaanisha kuwa eneo hilo lina hali nzuri ya kilimo.

Hapa ni kituo cha kukusanya maziwa ambapo magala ya maziwa ya chuma yapo katika mstari wa mbele wa jengo yote yakiwa yamefungwa kwa mfuniko. Kuna watu wawili ambao pia wameonekana wakiangalia maziwa hiyo. Jengo la nyumba lina milango ya kijani na imechorwa ng'ombe inayodokeza kuwa sehemu rasmi au biashara na kikundi cha ushirika ya watu wa maziwa.

Hapa panaonyesha miche ya migomba ya ndizi iliyopandwa kwenye mifuko midogo ya plastiki tayari kuhamishwa shambani. Miche hiyo imepangwa kwa mstari katika eneo kitalu. Inaonekana kuwa imestawi vizuri ikiwa na majani yenye afya yenye rangi kijani kibichi ishara ya utuzaji mzuri wa mimea hio.

Hapa mtu anaonekana akiwa ameshika kipande cha ndizi mbichi, iliyomea maganda, inaonyesha ndizi hio ni ya kupika na iko tayari kwa maandalizi zaidi, kama kuchemshwa, kukaangwa au kupikwa kwa namna nyingine. Mkono wa mtu huyu pia unaonekana kuwa na mabaki ya ganda, lililoonyesha kazi ya kumea inayoendelea.

Hapa tunaona shughuli ya kukamua ng'ombe kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Tunaona kiwele cha ng'ombe na mkono wa mtu aliyeshika kifaa maalum cha kielektroniki ambacho kinaunganishwa kwenye chuchu ya ng'ombe ili kutoa maziwa haya.

Hapa panaonyesha mashina ya migomba, ikiwa na mikungu mikubwa ya ndizi, zilizoiva kiasi. Ndizi hizi bado ziko shambani na hazijakatwa. Mazingira ya shamba yanaonekana kuwa ya kijani, yakionyesha kuwa migomba hio inamea vizuri na ina afya. Hii ni ishara ya kilimo kizuri cha ndizi.

Hii ni shamba ya migomba ya mandizi iliyopangwa kwa mpangilio kwenye matuta na udongo mwekundu. Mimea ya kijani na miti pia inaonekana ikiwa imezunguka shamba hili ikiongezea uzuri na mandhari wa kilimo hili.

Hapa mshale wa ndizi unaonekana zikiwa bado mbichi na zenye rangi ya kijani. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi, na zinaonekana kuwa katika eneo la kilimo au soko. Ziko safi na zimewekwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha mavuno mengi ya ndizi. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kilimo.

Kuna watu kadhaa wanaonekana wakiwa kazini nje katika mazingira ya kijani kibichi yanayofanana na shamba au bustani. Kuna mimea mbalimbali ikiwemo mimea mikubwa yenye majani mapana uliyo mbele ya picha. Watu wanaendelea na shughuli za mikono kama vile kupanda, kuchimba na kutayarisha ardhi.